Hili ni duka linalouuza bidhaa za kilimo pamoja na mifugo, limewekwa katika makabati ya wazi yanaonekana vizuri, limefungashwa katika ujazo tofauti tofauti kwenye chupa, nailoni pamoja na vifungashio vingine.

Maduka ya kilimo na mifugo huuza dawa zinazoua wadudu wanaosumbua wanyama tunaofugwa ikiwemo ng'ombe. Dawa hii ipo katika chupa nyeupe, kifuniko cheusi, na ina kikaratasi kinachotoa maelekezo sahihi ya kutumia dawa hiyo.

Hili ni duka linalouza vifaa vya kilimo pamoja na mifugo, lipo katika jengo la ghorofa. Duka hili lina bango linalo mrahisishia mteja au mkulima anapofika kujua kwamba duka hili linapatikana hapo.

Hili ni duka linalouza vifaa vya kilimo na mifugo, kuna muuzaji ndani yake aliyevalia fulana nyeupe pamoja na kibagalashia, mbegu mkulima aina yoyote anayoitaka huja katika maduka haya ili kuweza kununua.

Hili ni duka linalouza dawa za mifugo pamoja kilimo, dawa zake zimewekwa katika makabati mazuri meupe, yaliyotengenezwa kwa vioo, hivyo ni rahisi kuonekana ,na mteja anapokuja ni muhimu kuona dawa kabla ya kuweza kulipia na kununua.

Maduka ya kilimo na mifugo yanamiliki mavyumba makubwa ambayo mizigo yao hupangwa. Mizigo hiyo iliyofungashwa katika mifuko myeupe yenye mishikio, inawezesha mashine maalumu kuweza kunyanyua na kuweza kupanga vizuri.

Hili ni duka la kilimo na mifugo. Bidhaa au dawa zinazouzwa katika duka hili zimewekwa vizuri katika makabati ya wazi, hivyo zinaonekana kwa urahisi, na bidhaa zake zimefungashwa katika vifungashio tofauti tofauti, vikiwemo katika vifuko vya plastiki, pamoja na madumu pamoja na pakti zingine za kawaida za nailoni.

Hili ni duka linalouza madawa ya kilimo pamoja na mifugo, kuna muuzaji ambae anatoa maelekezo kwa mteja aliekuja kununua bidhaa hizo, nyingine zimeweka katika viroba na zingine zimeweka katika ndoo.

Hili ni duka la kilimo na mifugo. Kuna muuzaji ndani yake na wateja waliokuja kununua bidhaa. Kuna dawa ambazo wakulima wanakwenda kuzitumia katika mifugo yao, au wengine wanakwenda kuzipulizia shambani ili waweze kupata mazao mazuri.

Kilimo cha nyanya ni zao la biashara, shamba hili limelimwa vizuri kwa kufuata mistari minyoofu iliyonyooka, na kuachia nafasi baina ya mche mmoja wa nyanya na mwingine. Kuna mipira myeusi inayoweza kudondosha matone ya maji, katika kila shina la mmea huo. Pia kuna miti iliyochomekwa kwa ajili ya kunyoosha mistari vizuri.

Vitunguu ni zao la biashara badaa ya kuvunwa na mkulima huachwa katika matuta yake ili viweze kukaua, shamba hili lilolimwa vizuri kwa mfumo wa matuta yalionyooka katika kila tuta kuna mpira mweusi uliokuwa ukidondosha matone ya maji.

Kahawa ni zao la biashara, wakulima wanapoivuna na kuitoa shambani huimwaga katika turubai. Wanafanya kazi ya kuichambua kahawa hiyo, ili kuutoa uchafu wote uliomo ndani, na kutoa zile zisizofaa ili kuacha kahawa safi.

Hawa ni wakulima wakisombelea kahawa yao, waliyoivuna kwa kutumia ndoo nyeusi, na kumwaga sehemu moja, ili kuweza kuzichambua kahawa hiyo na kuweza kuianika kuweza kukauka. Zoezi hili linafanywa na wakulima wenyewe.

Vitunguu ni zao la biashara. Baada ya kuvunwa shambani na mkulima huwekwa juu ya tuta hilo ili viweze kukauka vizuri, na baadae humrahisishia mkulima kuja kuvikusanya kwa pamoja na kuweza kuvipakia ili kuondoka navyo.

Huyu ni mkulima, ameshikilia mapapai mawili mkononi, yupo katika shamba lake la mipapai ambalo ni zao la biashara. Shamba hili limelimwa kwa kufuata mistari iliyonyooka na kuachia nafasi baina ya shina moja la mpapai na lingine.

Mananasi ni kilimo cha biashara. Baada ya kuvunwa shambani hupelekwa katika kiwanda ili kuchakatwa, kwa ajili ya kupakia katika maboksi maalumu ili kuweza kupelekwa sokoni, hivyo ni kilimo kizuri kinachoingiza hela.

Mahindi ni zao la biashara; mkulima anapovuna na kuyatoa shambani, huyakusanya sehemu moja, huyaanika ili kuweza kukauka vizuri na baadaye kuweza kuyapukucha, ili kumuwezesha kupata kichele, yanayoweza kumsaidia kwa chakula au kuuzwa.

Hili ni shamba kubwa lililolima nyanya ambalo ni zao la biashara, mkulima yupo shambani akihudumia mimea yake hii ya nyanya aliyoipanda ambayo inazaa ili iweze kuendelea kuzaa vizuri.

Vitunguu ni zao la biashara. Mkulima anapovuna shambani hutumia vibebeo maalumu ili kuweza kukusanya vitunguu hivyo sehemu moja, na baadae kuweza kuvichambua kwa ajili ya kuvipakia ili kupeleka sokoni.

Hawa ni wakulima wakivuna vitunguu ambalo ni zao la biashara. Wanavitandaza ili viweze kukauka na vingine wanavipakia katika viroba au magunia maalumu, ili iweze kuwa rahisi kusafirisha kupeleka sokoni.

Uvunaji wa viazi mbatata kama zao la biashara, hufanywa na wakulima wenyewe, hasa kipindi ambacho zao hilo limefikia kuvunwa. Ukikusanya na kuweka katika ndoo nyeusi, ili kuweza kupeleka katika mashine inayotumika kuvisafirisha mpaka nyumbani.

Mahindi mabichi ni zao la biashara. Wakulima baada ya kuvuna shambani, hukusanya sehemu moja, na hatimaye kupakia katika viroba vyeupe, ili iweze kuwarahisishia kusafirisha kutoka shamba mpaka maeneo ya sokoni.

Viazi mbatata ni zao la biashara, huvunwa na mkulima kipindi ambacho zao hili limekomaa shambani. Hivyo mkulima hutumia mizani ya kisasa kupima zao kwa wateja watakao kuwa wamefika.

Mapapai ni zao la biashara, shamba hili kubwa limepandwa mipapai na kustawi vizuri. Limepandwa kwa mistari minyoofu iliyonyooka na kuachia nafasi baina ya shina moja la papai na jingine, na pia kuna mipira iliyopita inayodondosha matone ya maji katika kila shina la mpapai.

Ndizi ni zao la biashara. Mkulima akionyesha ndizi zilizozaa na kustawi katika migomba ya shamba lake iliyolimwa vizuri kwa kufuata mistari na kuachia nafasi baina ya shina moja la mgomba na lingine.

Mahindi ni zao la biashara huvunwa na wakulima wenyewe pale yanapokomaa, huwekwa katika vikapu maalum ili kuweza kuwa rahisishia kuyahamisha kutoka shambani na hadi kupeleka nyumbani.

Kahawa ni zao la biashara inapovunwa na kutolewa chambani wakulima hulitajika katika maturubai meupe, ili kuweza kuichambua na kutoa majani na vitu vingine vyote ambavyo havifai; ili kuweza kuipakia katika viroba na baadaye kupeleka sehemu ya kuhifadhia.

Nyanya ni zao la biashara. Shamba hili la nyanya limelimwa kwa kufuata mistari mizuri iliyonyooka. Mkulima anapovuna hutumia vbebeo maalumu na kumuwepeseshia kupita vizuri, katika shamba hili lenye njia katikati baina ya mstari mmoja na mwingine.

Hili ni shamba lililolimwa nyanya ambazo ni zao la biashara. Limezaa nyanya nyingi na kustawi vizuri inapendeza. Nyanya nyekundu ni zile zilizoiva na ziko tayari kwa ajili ya kuchumwa, na za kijani ni zile zilizokomaa na bado hazijaiva.

Ndizi ni zao la biashara, linapovunwa na kukatwa shambani mkulima hunyanyua mkungu huo wa ndizi, ili kuweza kuupeleka nyumbani. Migomba mingine yenye mikungu ya ndizi, imewekewa nguzo maalumu za miti, ili kuweza kuhimili uzito wa mkungu.

Mahindi mabichi ni zao la biashara, yanapovunwa na mkulima shambani huhifadhiwa sehemu moja ili iweze kuwa rahisi kuhesabu, na kujua idadi ya mahindi watakayoenda kumuuzia mreja wao.

Kahawa ni zao la biashara, na hawa ni wakulima ambao wamemwaga kahawa yao chini ili kuweza kuichambua. Yaani kutoa vile visivyofaa na kuiacha kahawa iliokuwa nzuri na safi na baadae kuweka katika viroba na kwenda kuhifadhi.

Mahindi ni zao la biashara, yanapolimwa na mkulima shambani huyakusanya pamoja na kuyafungafunga kwa mafungu, na baadae kwenda kuyatundika kwenye vichanja vilivyotengenezwa kwa miti, ili kuweza kukauka vizuri na kuweza kutumika kwa ajili ya chakula au mbegu.

Mkulima wa pilipili hoho ambalo ni zao la biashara aliyevuna na kuzipakia katika viroba ,yuko tayari kwa ajili ya kuzisafirisha yaani kuzitoa shamba hadi maeneo ya sokoni.

Nyanya ni zao la biashara, wakulima wakivuna nyanya katika shamba kubwa na kuziweka katika matenga meusi ya plastiki, ili iwe rahisi kuzisafirisha kutoa shamba hadi maeneo ya sokoni.

Uvunaji wa mananasi ambalo ni zao la biashara, wakulima hutumia matenga maalumu kubebea bidhaa hiyo wapoivuna, ili iwe rahisi kuihamisha, kuitoa shambani na kuipeleka sokoni au sehemu ya viwanda.

Matikiti ni zao la biashara; mkulima baada ya kuvuna shambani hukata moja au mawili, ili kuweza kuangalia kama tikiti hilo limekomaa, lililokomaa linakuwa na rangi nyekundu katikati, na mbegu nyeusi kuonekana.

Mahindi ni zao la biashara, wanapomaliza kuvuna shambani huyakusanya kwa pamoja na baadaye kuchambua, kutenganisha majani peke yake na gunzi la mhindi peke yake. Zoezi hili linafanywa na wakulima wenyewe, katika maeneo ya majumba yao.

Uvunaji wa mahindi ambalo ni zao la biashara, hufanywa na wakulima wenyewe shambani kipindi ambacho mahindi hayo yamekomaa. Wanayaweka katika vikapu maalumu, ili kuweza kurahisisha zoezi zima la ubebaji ,yaani kuyatoa shamba kupeleka nyumbani.

Migomba huzaa ndizi ambalo ni zao la biashara. Mkulima anaweza kupanda migomba hiyo hata maeneo ya nyumbani kwake, ili kuweza kupata mavuno bora ya ndizi. Shamba hili limezungukwa na nyasi fupi zilizofyekwa.

Hili ni shamba la migomba ya ndizi ambalo ni zao la biashara. Limelimwa kwa kufuata mistari minyoofu iliyonyooka, na kuachia nafasi baina ya shina moja la mgomba na lingine. Mikungu ya ndizi iliyozaliwa imewekewa mifuko ya nailoni, ili kuweza kuzuia wadudu wasiweze kushambulia.

Nyanya ni zao la biashara. Wakulima hawa wamelima nyanya zao kwa kupandikiza miche hiyo kwenye viroba vilivyojazwa udongo, hivyo kuiwezesha nyanya hii kusitawi vizuri na kuzaa. Kuna nyanya nyekundu zile zilizoiva, na zile za kijani ambazo bado hazijakomaa kuliwa.

Kahawa ni zao la biashara linapovunwa na kutolewa shambani mkulima huitandaza sehemu maalumu ili iweze kukauka kwa urahisi. Wakulima hutumia vifaa kama vile chepe pamoja na viroba ili kuweza kuyahamisha bidhaa hiyo.

Uvunaji wa mahindi ambao ni zao la biashara unaofanywa na wakulima wenyewe kwenye kipindi ambacho mahindi hayo yamekomaa shambani. Hutumia vifaa kama vile panga ili kufyekea mmea huo wa mhindi, hatimaye kuyakusanya kwa pamoja ili kuweza kuyapeleka kwenye nyumbani.

Kilimo cha nyanya ambalo ni zao la biashara, inapokomaa na kuiva shambani wakulima hujikusanya kwa pamoja kwenda kuivuna nyanya hiyo, hivyo nyanya iliyo iva ni ile yenye rangi nyekundu na ile ambayo bado haijaiva inakua na rangi ya kijani.

Huyu ni mkulima anayekagua shamba lake la mahindi ambalo ni zao la biashara. Shamba hili limestawi vizuri kwa mahindi yaliyokuwa marefu yenye rangi ya kijani. Hali kadhalika shamba lake pia lina majani, yaani nyasi fupifupi.

Wakulima wakivuna viazi mbatata walivyovilima ambavyo ni zao la biashara. Wakulima hawa wamevikusanya viazi hivyo katika mafungu madogomadogo huku wakiendelea na shughuli nzima ya uvunaji.

Hili ni shamba la migomba, huzaa ndizi ambazo ni zao la biashara. Limelimwa na mkulima kwa kufuata ustadi uliokuwa bora na mzuri, yaani mistari minyoofu ya kuachia nafasi baina ya shina moja la mgomba na lingine.

Hili ni shamba ambalo mkulima ametunza na kuotesha miche yake vizuri, iliyostawi yenye rangi ya kijani, kuna mipira iliyopita katikati ya mistari hii ambayo inadondosha matone ya maji, hivyo kuwezesha mimea hii kukua vizuri.

Mkulima au wakulima huotesha mbegu katika vikopo vidogo vidogo ilikuweza kupata miche iliekuwa bora na mizuri, vikopo hivi vyeusi vimejazwa udongo na mbegu hio kupandwa na hatimae kuota hivyo kumuhakikishia mkulima kwamba mbegu hio ni bora na safi.

Hili ni shamba kubwa lililostawi mazao yenye rangi ya kijani. Mkulima amelima shamba hili kwa kufwata mistari iliyonyooka kwa kutumia mfumo wa matuta, hivyo shamba hili linamuhakikishia mkulima kuvuna mazao.

Hawa ni wakulima wa viazi, wameshavuna viazi vyao ambalo ni zao la biashara, wameshapakia katika matenga ya plastiki, hivyo wapo tayari kuvisafirirsha yani kutoa shamba na kupeleka sokoni.

Wakulima hupanda mbegu katika vitalu na baadae kupata miche. Miche hio huitumia katika kuja kuiotesha shambani ili kuweza kupata mazao waliyoyakusudia na hatimaye kuweza kukuza vizuri ilikuweza kuvuna.

Wakulima wa mihogo baada ya kuvuna huipakia katika viroba vidogovidogo, na kuijaza humo ili iweze kuwa rahisi kuisafirisha kuitoa shamba hadi kuipeleka sokoni.

Huyu ni mkulima, yupo katika shamba lake la matikiti maji, amepasua tikiti moja na kuonesha tikiti hili ni zuri limekomaa, kwa sababu lina rangi nyekundu ndani na mbegu nyeusi.

Wakulima baada ya kuvuna nyanya ambalo ni zao la biashara, huweka katika matenga maalumu yenye rangi nyeusi pamoja na nyekundu, ili kurahisisha namna bora na nzuri ya kusafirisha nyanya hizo kuzitoa shamba mpaka maeneo ya sokoni.

Hawa ni wakulima, wamelima mbogamboga nzuri kwenye mstari kwa rangi ya kijani kwa mfumo wa matuta pamoja na kuachia nafasi baina ya tuta moja na lingine. Shamba hili lipo karibu na makazi ya watu.

Mkulima ambaye amevuna matikiti yake shambani, ameyapanga sehemu moja. Nyuma yake kuna shamba kubwa lililostawi, lenye mimea ya rangi ya kijani. Ni wazi tosha kuwa matikiti hayo ametoa katika shamba hili.

Hawa ni wakuliwa wanne, wameshikilia paketi za mbegu wakizipandikiza katika kitalu kilicho jaa udongo ambao, wameshauandaa. Sehemu hii imezungukwa na uzio wa maua ambayo yana rangi ya kijani yamekatiwakatiwa vizuri.

Wakulima waliovalia sare maalumu, walioshikilia mapanga yao mkononi, wakivuna mahindi yao, ambayo tayari yameshakomaa. Zoezi hili hufanywa na wakulima wenyewe, hasa kipindi cha kiangazi, kipindi ambacho mvua hakuna.

Wakulima hulima nyanya kama zao la biashara na chakula, mkulima huyu katika shamba lake amepandikiza miche hiyo katika vifungashio vyeusi vilivyo jazwa udongo, ambavyo kuna mipira inayo dondosha matone ya maji katika kila mfuko.

Hii ni mashine aina ya trekta inayotumika kulima shamba, yaani kuandaa ardhi kabla ya kuja kupanda mazao. Mashine hii inayoendeshwa na binadamu inamwepesishia kazi mkulima hasa kuandaa shamba kubwa kwa muda uliokuwa mfupi.

Hii ni mashine inayotumika na mkulima kuandaa shamba lake shambani, mashine hii huutifua na kuchanganya udongo vizuri, hivyo kumuwezesha mkulima kuandaa ardhi iliyokuwa kubwa kwa muda mchache.

Hizi ni mashine za kisasa yaani za teknolojia zinazomwezesha mkulima kupanda na kupandikiza mbogamboga na kuikuza vizuri, na hatimaye kuja kuvuna. Hivyo mashine hizi hutumia mfumo maalumu wa matone ya maji.

Hii ni mashine inayotumika shambani hivyo kumrahisishia kazi mkulima, yaani kuandaa ardhi kwa ajili ya kuja kupanda mazao, mashine hii trekta aina nyekundu ina uwezo wa kufyeka majani mengi kwa muda uliokua mchache.

Hii ni mashine ndogo inayotumika na mkulima kuaanda ardhi kwa ajili ya kuja kupanda mazao, mkulima huiendesha mashine hii kwa kutumia mikono yake mwenyewe. Hivyo anauhakika wa kuandaa ardhi yake ili kuweza kupanda mazao.

Hii ni mashine inayotumika na mkulima kuiandaa ardhi yake kabla ya kuja kupanda mazao shambani. Mashine hii, inayoongozwa na trekta, inamuwezesha mkulima kuandaa eneo lililokuwa kubwa kwa muda uliokuwa mchache.

Hizi ni mashine zinazorahisisha ukuzaji wa mazao pamoja na miche mbalimbali. Mashine hizi zinampelekea mkulima kukuza miche mingi au kulima mboga nyingi, inayomuwezesha kuvuna vizuri na kupata faida.

Hili ni trekta lenye rangi ya kijani pamoja na nyeusi, linatumika na mkulima katika kuandaa shamba kwa ajili ya kuja kupanda mazao. Hivyo linamuhakikishia mkulima kuandaa ardhi iliyokua kubwa pamoja kwa muda mchache.

Hii ni mashine inayotumika kulima shambani. Trekta hili lenye rangi ya bluu linalima shamba yaani linatifuatifua udongo, ili kumrahisishia kazi mkulima yaani kuja kupanda mazao yake vizuri.

Hii ni mashine inayotumika na mkulima ili kuweza kutifuliatifulia udongo, kuiandaa ardhi kuiweka sawa kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine hii inamuwepesishia kazi mkulima kwasababu ana uhakika wa kuandaa ardhi kubwa.

Hii ni mashine maalumu inayoweza kutumika kurahisisha shughuli za shambani, imepakiwa katika lori ilikuweza kuisafirisha kuitoa sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine, mashine hii yenye rangi ya njano yundai inauwezo wa kulima au kuiandaa ardhi kwaajili ya kuja kufanyiwa kilimo.

Trekta ni mashine inayotumika shambani ili kumrahisishia kazi mkulima. Yaani kuitifua au kuilima ardhi kuiandaa kabla ya kuja kupanda mazao. Hivyo trekta hili lenye rangi nyekundu, linamwezesha mkulima kuandaa ardhi iliyokua kubwa kwa muda uliokua mchache.

Ufugaji wa samaki za marembo huhitaji samaki ndogo ndogo zenye rangi tofauti tofauti, zikiwemo nyeusi, nyeupe, njano pamoja na rangi zingine nyingi mchanganyiko. Samaki hawa huwekwa katika chombo maalumu chenye rangi ya kioo, hivyo kuweza kuonekana vizuri.

Hili ni bwawa la samaki lenye rangi ya kijani, ambalo limejazwa maji ndani yake kuna samaki wakicheza cheza na kuogelea. Kuna bwana shamba au bwana mifugo ambaye yupo pembezoni mwa bwawa hilo akiwahudumia.

Hili ni bwawa lililojazwa maji lenye rangi ya kijani, kuna mipira iliyoingia katika maji hayo mingine inaingiza hewa na nyingine inatoa maji machafu na kuingiza maji masafi, hivyo kuwawezesha samaki hawa wanaofugwa kukua vizuri.

Hili ni bwawa kubwa la kufugia samaki kuna wavuvi au wahudumiaji wa hili bwawa wakiwa ndani yake, na pia kuna magari yaliyokuja kwa ajili ya kubeba samaki zinazovuliwa katika bwawa hili.

Haya ni mabwawa yanayotumika kufugia samaki. Juu yake yamefunikwa kwa nyavu zenye rangi ya buluu ambayo huuzuia wadudu, ndege pamoja na uchafu mwingine kuingia ndani ya maji hayo.

Ufugaji wa samaki za marembo hujumuisha samaki wadogo wenye rangi za kuvutia tofautitofauti, zikiwemo; nyeusi, bluu, njano, kijani. Samaki hao huwekwa katika banda lenye kioo na maji ndani yake, hivyo huchezacheza na kupendeza.

Uvunaji wa nafaka ambazo ni zao la chakula, wakulima baada ya kuzitoa shambani hujaza katika viroba vyeupe na kuviacha wazi ili kuweza kuhesabu na hatimaye kuvifunga ili kuviweka kwa pamoja kwa ajili ya kuvihifadhi.

Hizi ni nafaka za chakula zinazotumika na binadamu. Zimehifadhiwa na kujazwa katika viroba vilivyokuwa wazi ili iwe rahisi kwa mteja anayekuja kuweza kuona vizuri.

Hii ni miche yenye miti ya aina tofautitofauti, ambayo imeoteshwa katika udongo ulioshikiliwa na viroba vyeupe. Ipo tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa, yaani kupandikizwa shambani ili kuweza kutengeneza msitu.

Hili ni dimbwi kubwa la maji, lililozungukwa na msitu wa miti yenye rangi ya kijani, sehemu hii ya msitu hutumika kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo wadudu, ndege, pamoja na wanyama.

Wakulima wakimwagilia vitalu vyao vya miche ya miti ambayo wameiotesha. Miche hii inapofikia tayari muda wa kwenda kupandikizwa shambani, hupelekwa shambani kupandikizwa na baadae kuweza kutengeneza msitu.

Mkulima akimwagilia miche yake ya miti ambayo ameiotesha, inapokuwa na kufikia hatua nzuri huichukua na kwenda kuipandikiza shambani kwake hivyo kuweza kutengeneza msitu.

Huyu ni bwana shamba au mkulima, aliyevalia sare za bluu pamoja na kofia nyeupe. Yupo na mche anaopanda katika ardhi, hivyo zoezi hili likitimia na miti hii ikaja ikakua, huja hutengeneza msitu.

Hii ni sehemu ya katikati ya msitu iliyotawaliwa na dimbwi kubwa la maji lenye nyasi fupi na ndefu. Sehemu hii ya msitu inaweza kutumika kwa makazi ya viumbe hai wakiwemo ndege pamoja na wanyama.

Huu ni msitu mkubwa kuna mto ambao una tiririsha maji katika msitu huo, Msitu huu umetawaliwa na vichaka miti pamoja na manyasi marefu yenye rangi ya kijani.

Mkulima akikagua na kuangalia vitalu vyake vya miche aliyoiotesha kwa ajili ya kwenda kuipandikiza shambani. Miche hii inavyopandikizwa hutengeneza msitu ambao hutuletea faida kubwa.

Hili ni shamba la mbogamboga, zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani, zinazolimwa kwa kutumia mfumo wa matone ya maji, ambayo yameshikiliwa na mabomba meupe, ambayo mabomba hayo yana vitundu vinavyowezesha miche hiyo ya mboga kupandikizwa ili kuweza kukua vizuri.

Miche hii ya mbogamboga inalimwa na kukuzwa kwa kutumia mfumo uotosheshaji wa tone la maji ambao yanashikiriwa katika bomba hili jeupe. Mfumo huu ni mzuri kwasababu una muhakikishia mkulima kuvuna mazao yake na kukuza mazao yake vizuri.

Hiki ni kilimo kinacho tumia matonye ya maji, ili kukuza miche ambayo imeoteshwa katika vitundu vinavyo shikilia maji hayo ambayo, yapo katika mabomba meupe. Hivyo kilimo hiki ni bora na kizuri kwa mkulima.

Hizi ni mbogamboga zenye rangi ya kijani, zilizostawi vizuri, zinazolimwa kwa kutumia mfumo maalumu wa uoteshaji wa matone ya maji. Kilimo hiki kinamuwezesha mkulima kulima sehemu yoyote ile pale tu anapokuwa na mashine hii.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa matone ya maji ili kuotesha mbogamboga zilizostawi vizuri, zenye rangi ya kijani. Maji hayo hushikiliwa katika mabomba maalumu ambayo kwenye kila bomba kuna vitundu juu yake ambavyo miche hiyo ya mboga hupandikizwa.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa uoteshaji wa maji, ili kulima mbogamboga iliyostawi vizuri, yenye rangi ya kijani. Shamba hili limezungushiwa vizuri, hivyo sio rahisi kwa mdudu au miale ya jua kupenya kwa wingi.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa matone ya maji ili kuotesha, miche ya mbogamboga iliyostawi yenye rangi nya kijani. Maji hayo hushikiliwa na mabomba meupe ambayo kwa juu yake kuna vitobo inayowezesha mboga hizi kukua.

Hii ni mimea iliyostawi yenye rangi ya kijani iliyooteshwa na kukuzwa kwa kutumia mfumo wa matone ya maji. Maji hayo hushikilia katika chombo hicho chenye rangi ya buluu ambacho juu yake kuna matundu yaliyoruhusu mimea hiyo kupandikizwa.

Hizi ni mbogamboga nzuri zenye rangi ya kijani zilizostawi, zimelimwa kwa kutumia kifaa maalumu kinachojazwa maji ili kuweza kuotesha mbegu hizi kwa kutumia mfumo wa matone ya maji. Kilimo hiki ni kizuri kwasababu kinamhakikishia mkulima kulima sehemu yoyote akiwa na hiki kifaa.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa matone ya maji ili kuweza kuotesha mbogamboga iliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani. Maji hayo yanashikiliwa katika mabomba hayo meupe ambayo yanavitundu maalumu yanayowezesha miche hii ya mbogamboga kuoteshwa na kukua vizuri.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa matone ya maji ili kukuza mbogamboga iliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani, maji hayo hushikiliwa katika mabomba meupe ambayo yanavitundu kwa juu ambapo miche hiyo huoteshwa.

Hizi ni mbogamboga zenye rangi ya kijani zilizostawi vizuri, zimelimwa na kukuzwa kwa kutumia mfumo maalumu wa matone ya maji, ambayo maji hayo yanashikiliwa katika mabomba meupe yenye vitundu ambavyo miche hii hupandikizwa na kukua vizuri.

Hili ni shamba, lililolimwa na kustawi vizuri mbogamboga zenye rangi ya kijani, zilizooteshwa kwa kutumia mfumo wa matone ya maji, yanayoshikiliwa katika mabomba maalumu ili kuwezesha miche hii ya mbogamboga kukua vizuri.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa mbogamboga zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani, mboga hizi zimelimwa kwa mfumo wa matone ya maji ambayo yameshikiliwa kwenye mabomba meupe, ambayo juu yake kuna vitundu vinavyowezesha miche hii ya mbogamboga kukua na kupandikizwa vizuri.

Hizi ni mbogamboga zenye rangi ya kijani zilizostawi zinazolimwa kwa mfumo wa uoteshaji wa matone ya maji. Maji hayo hushikiliwa katika mabomba meupe maalumu, yanayowezesha miche ya mimea hii kuweza kuyafikia kwa urahisi.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa matone ya maji, ili kuweza kuotesha miche na mbogamboga ambazo mkulima anaweza kulima. Kilimo hiki ni kizuri kwa sababu kinamuhakikishia mkulima kukuza mimea aliyoipanda vizuri.

Hili ni shamba linalolimwa mbogamboga zilizositawi zenye rangi ya kijani, mboga hizi zinaoteshwa kwa kutumia mfumo maalum wa matone ya maji yanayoshikiliwa na mabomba hayo meupe. Kwenye kila bomba unaloliona hapo kuna kitundu kinachowezesha mche wa mmea kuweza kupandikizwa.

Hizi ni mbogamboga zilizostawi zenye rangi ya kijani, zinazolimwa kwa mfumo maalumu wa uoteshaji unaotumia matone ya maji. Maji hayo hushikiliwa katika haya mabomba meupe, ambayo juu yake kuna vitundu.

Hili ni shamba linalolima mbogamboga zenye rangi ya kijani kikavu. Mboga hizi zinaoteshwa kwa kutumia mfumo maalumu wa matone ya maji, yanayoshikiliwa na mabomba meupe ambayo kwa juu kuna vitundu, licha ya mboga hiyo kuja kupandikizwa na hatimaye kukua.

Mbogamboga zenye rangi ya kijani zinazostawi zinazolimwa kwa mfumo maalum wa matone ya maji, ambayo yanashikiliwa na mabomba meupe yenye matundu juu yake, yanayowezesha miche hiyo ya mimea kuweza kukuwa kwa uzuri na kumhakikishia mkulima kuvuna.

Hizi ni mbogamboga zilizostawi, zenye rangi ya kijani, zinazolimwa kwa mfumo maalum wa matone ya maji, zinapandikizwa katika mabomba meupe ambayo yana vidumu juu yake, hivyo ni kilimo kizuri kwakuwa kinamwepesishia mkulima

Hili ni shamba kubwa lililolimwa mbogamboga zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani. Shamba hili limezungushiwa mfumo maalumu wa maturubai meupe, ambayo yanapitisha mwanga mchache wa jua na pia mfumo huu hauruhusu mdudu wa aina yeyote kuingia ndani.

Haya ni mashamba makubwa sana ambayo yamelimwa na kustawi zao la chai kwa vizuri. Yamelimwa katika mazingira ya juu, yaani milimani, sehemu ambayo misitu inapatikana kwa wingi.

Vitunguu hulimwa kwenye mashamba makubwa yaani viwanda, baada ya kuvunwa hupata mazao mengi na bora, hivyo kuwawezesha kupeleka sokoni, na kuuza bidhaa hiyo kwa uhakika.

Wanao miliki mashamba makubwa ya nyanya baada ya kuvuna hupitisha katika mashine maalumu, ili kuweza kuiosha na pia kuiweza kuitenga nyanya iliyokuwa bora na ile isiyokuwa bora ili kuweza kuipeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa la mbogamboga zilzizostawi zenye rangi ya kijani, limezungushiwa uzio juu pande zote kabisa ambalo, inawezesha mwanga wa jua kupenya kidogo na hakuna hata mdudu mmoja anyeweza kuingia humo ndani.

Hili ni shamba kubwa la mbogamboga, zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani; kuna wakulima walioinama, ambao wanapalilia shamba hili kwa kutumia majembe yao. Hali kadhalika kuna watu wengine waliokuwa wamesimama wakiwaangalia na wengine wanatembea.

Hiki ni kilimo kikubwa sana cha mahindi. Shamba hili limepandwa kwa ustadi mzuri sana kwa kufuata mistari minyoofu iliyonyooka na kuachia nafasi baina ya mstari mmoja na mwingine. Shamba hili kubwa la mahindi linaweza kumilikiwa na kiwanda.

Hili ni shamba kubwa lilolimwa mimea lililostawi vizuri limelimwa katika mfumo matuta ya mistari ulionyooka . Shamba hili limelimwa na kuzungushiwa uzuo wa maturubai ambao unawezesha mwanga wa jua kupenya kidogo na pia kizuia wadudu kuingia .

Pilipili hoho inalimwa na wafanyabiashara wakubwa kwa sababu ni zao la biashara. Wanapolima huipeleka kiwandani na kuifanyia usafi na baadae, huweza kiweka katika maboksi kwa ajili ya kuipeleka katika masoko ya nje.

Huu ni ufugaji mkubwa wa kuku unaofanywa na viwanda. Kuku hawa weupe hufugwa katika banda lililojaa malanda mengi ili kuwawezesha kuku hawa wasipatwe na ubaridi.

Hiki ni kilimo kikubwa kinachofanywa na wakulima wenye mitaji mikubwa, wanatumia mashine maalumu za kuhudumia mazao, na hatimaye kupakia katika magari yenye vibebeo ili iwe rahisi kupeleka maeneo ya maghala.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa mboga mboga zenye rangi ya kijani, zilizostawi vizuri, shamba hili ni safi, limepangiliwa kwa sababu udongo wake unaonekana, mboga hizi zimelimwa kwa kufuata mistari minyoofu, iliyonyooka baina ya mstari mmoja na mwingine kuna njia zinazoruhusu watu kupita.

Kilimo cha maparachichi, baada ya kuvunwa shambani hupelekwa kiwandani. Kuna wafanyakazi wanaovalia sare maalumu za rangi ya kijani, wanayaosha pamoja na kuyafunga maparachichi hayo katika vifungashio maalumu, ili iwe rahisi kwa kupelekwa sokoni.

Hili ni shamba kubwa lilolimwa mahindi yenye rangi ya kijani yaliyostawi. Shamba hili ni safi limepangiliwa kwa sababu udongo wake unaonekana, pembezoni mwa shamba hili kuna miti mingi iliyoachana achana.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji, kuna bomba kubwa linalopitisha maji, na kuna mabomba madogomadogo ambayo, maji hayo huyatoa kutoka katika bomba hilo kubwa, ili kupeleka katika maeneo ya shamba, hivyo kilimo hiki ni kizuri kwa mkulima.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji. Shamba hili limelimwa kwa matuta marefu yaliyonyooka. Kati ya tuta moja na lingine kuna mifereji inayosaidia maji hayo kupita kwa urahisi. Hivyo kilimo hiki kinamwakikishia mkulima kuvuna mavuno yake.

Hili ni shamba linalotumia mfumo wa umwagiliaji lililolimwa kwa matuta yaliyonyooka, baina ya tuta moja na jingine kuna mfereji unaopitisha maji, hivyo mkulima anakua na uhakika wa kusambaza maji katika eneo lililokua kubwa.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji. Kuna mipira maalumu yenye rangi nyeusi, ambayo imepita inadondosha matone ya maji katika kila shina la mmea uliopandwa, hivyo kilimo hiki kinamuhakikishia mkulima kueneza maji mengi katika eneo lililokua kubwa.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji, kinachotumia mfumo wa mabomba ya maji kusambaza maji katika eneo lililo kuwa kubwa, kilimo hiki kina mhakikishia mkulima kupata mazao yaliyo kuwa bora na mazuri na hatimaye kuweza kuvuna.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji, bomba hili jeupe linasambaza maji katika shamba hili lililolimwa kwa mfumo wa matuta, kuna mifereji inayopitisha maji hayo na kusambaza maji katika eneo kubwa la shamba hili na kuwezesha mahindi haya kukua vizuri.

Hiki ni kilimo kinachotumiya mfumo wa umwagiliaji. Bomba hili jeupe linalopitisha maji ambalo limetobolewa maji hayo huingiya vizuri katika shamba hili kubwa hivyo kuwezesha mimea iliyopandwa kustawi vizuri na kuwa na rangi ya kijani.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji. Hili bomba jeupe linalopitisha maji katika hili shamba la mahindi humwaga maji hayo katika shamba hili na hatimaye kuweza kusambaa katika eneo lililokua kubwa, hivyo kuwezesha haya mahindi kukua vizuri.

Kilimo cha umwagiliaji kinachotumia mipira myeusi ili kusambaza maji katika shamba, humrahisishia mkulima kudondosha matone ya maji katika kila shina la mmea uliopandwa. Hivyo ni njia rahisi ya kueneza maji mengi katika eneo lililokuwa kubwa.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji kinachotumia mipira myeusi ili kurahisisha kusambaza maji katika shamba, kilimo hiki kinamuhakikishia mkulima kueneza maji katika eneo lilio kubwa, hivo mimea inapata maji kwa urahisi.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye nyasi fupi na ndefu, vichaka, miti iliyoachana achana pamoja na misitu. Sehemu hii ni nzuri sana kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo ndege pamoja na wanyama.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyo tawaliwa na milima, mabonde, mazao yaliyo limwa, miti iliyoachana, pamoja na misitu midogomidogo. Sehemu hii inaweza kutumika kwaajili ya makazi ya watu na pia mwanadamu anaweza kuitumia kwaajili ya kilimo.

Sehemu hii ya ardhi ina miti mikubwa na mirefu, msitu pamoja na vichaka na barabara inayowawezesha wanadamu kupita kwa kutumia gari au na miguu, sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya kutalii.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyotawaliwa na milima yenye barafu pamoja na uoto wa asili na miti iliyoachana achana, sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya viumbe hai au binadamu wanaweza kuja kufanya utalii katika eneo hili.

Hii ni sehemu ya ardhi lenye bwawa kubwa la maji limezungukwa na milima yenye misitu nyasi fupi na ndefu pamoja na vichaka. Sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo wanyama na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyotawaliwa na milima, mabonde, misitu miti iliyoachanachana nyasi fupi pamoja na mazao yaliyolimwa. Sehemu hii ni nzuri sana, kwa ajili ya makazi ya binadamu na pia ni nzuri kwa ajili ya kilimo.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonde iliyotawaliwa na misitu, vichaka, na nyasi fupi pamoja na miti iliyoachana achana, Sehemu hii nzuri sana kwa ajili ya makazi ya viumbe hai ikiwemo wanyama wadudu na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi, yenye bwawa kubwa la maji, miti imeachana-achana pamoja na nyasi fupi na ndefu. Kuna jengo, yani kibanda, ambacho kinawawezesha watu kufika katika eneo hili; hivyo, eneo hili linaweza kutumika katika shughuli za kitalii.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyotawaliwa na milima na mabonde, misitu, nyasi fupi pamoja na miti iliyoachana achana. Sehemu hii ya ardhi inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo ndege pamoja na wanyama.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyotawaliwa na milima, mabonde, misitu, nyasi fupi pamoja na vichaka. Kuna njia inayomuwezesha mwanadamu kupita kwa kutumia gari au kwa miguu.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyotawaliwa na milima, barafu, nyasi fupi, vichaka pamoja na miti iliyoachana achana. Sehemu hiyo ni nzuri sana kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi kuna mto unaopitisha maji ambao ndani yake kuna wanyama aina ya viboko. Sehemu hii imetawaliwa na vichaka vya nyasi fupi pamoja na miti iliyoachana achana.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima, mabonde pamoja na tambarare. Kuna miti iliyoachanaachana pamoja na msitu. Kuna nyasi fupi na pia njia inayopita kuwawezesha watalii, wanaotumia magari kuwafikia wanyama kwa urahisi.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye nyasi fupi na ndefu, vichaka pamoja na miti mirefu. Kuna wanyama wanaoishi katika sehemu hii, kuna barabara pia inayowezesha magari kupita. Sehemu hii ni mbuga hivyo hutumika kwa ajili ya utalii.

Hii ni sehemu ya ardhi, iliyotawaliwa na milima, pamoja na miinuko, nyasi fupi, miti iliyoachanaachana pamoja na msitu mdogo. Sehemu hii ni nzuri sana kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo wanyama, pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi ambayo imekauka, na sehemu zingine kuna mifereji midogo inayopitisha maji. Kuna misitu au miti mikubwa ambayo ipo karibu na sehemu hiyo, hivyo sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya ndege pamoja na wanyama.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyotawaliwa na milima, mabonde pamoja na misitu na mazao mengine yaliyolimwa na binadamu. Sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye ukame, yaani kavu; yenye miti mirefu na mifupi ambayo imeachanaachana pamoja na vichaka. Sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo ndege pamoja na wanyama.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyotawaliwa na nyasi fupi, ndefu miti iliyoachana achana pamoja na misitu kwa mbali. Kuna wanyama aina ya tembo katika eneo hili, hivyo eneo hili ni zuri kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye tambarare iliyotawaliwa na nyasi fupi, pamoja na ndefu pamoja na mti mrefu ulionyooka wenye majani ya kijani juu yake. Sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye mto unaopitisha maji, msitu, miti iliyoachana achana, vichaka, pamoja na nyasi fupi. Sehemu hii ya ardhi ni nzuri sana kwa ajili ya makazi ya viumbe hai ikiwemo wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye msitu, miti iliyoachanaachana, nyasi fupifupi zenye rangi ya kijani, na barabara inayomuwezesha binadamu pamoja na magari kuweza kupita. Sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo au hata makazi ya binadamu.

Hii ni sehemu ya ardhi, yenye milima pamoja na bonde kubwa lenye ziwa au bwawa la maji. Msitu, nyasi fupi pamoja na miti iliyoachana achana. Sehemu hii ni nzuri sana kwa ajili ya makazi ya viumbe hai, wakiwemo ndege pamoja na wanyama.

Ufugaji wa mbuzi wa kisasa unahitaji mbegu iliyokuwa bora, beberu huyu mwenye rangi nyeupe yupo katika mazingira yenye nyasi fupi, hivyo yanamwezesha yeye kuweza kukaa vizuri, na kula vizuri.

Hili ni banda linalotumika kufugia na kuhifadhia ng'ombe. Limetengenezwa kwa malighafi ya miti na mbao pamoja na bati. Banda hili humuhakikishia ng'ombe kukaa sehemu hii katika hali iliyokuwa bora, nzuri na salama na kuweza kupata malisho.

Hiki ni kilimo au ufugaji wa miti, hufanyika maeneo ya porini. Bwana shamba aliyevalia vifaa maalumu anakuwa na uwezo wa kushika majumba hayo ya nyuki ili kuweza kuyatengeneza au kutoa asali.

Ufugaji wa mbuzi kisasa linajumuisha banda lililokua bora na zuri, lililotengenezwa kwa marighafi ya mbao pamoja na bati, hivyo ni rahisi kwa mkulima kuweza kuwapatia malisho yao ya majani kwa urahisi.

Wakulima wawili wanamshikilia mbuzi wao mweupe aliyefungwa kamba kwa ajili ya kumpatia matibabu. Wamezungukwa na shamba kubwa la mahindi, lenye migomba, pamoja na miti ya miembe. Mbuzi hawa ni bora kwa sababu wanatoa nyama, maziwa, pamoja na ngozi.

Huu ni ufugaji wa kuku wengi katika eneo lililokuwa dogo la wazi lililozungushiwa uzio wa senyenge, kuna wakulima wanaowapa kuku hawa chakula ambacho kinawekwa katika vifaa vyao maalumu vinavyo wawezesha kula chakula hiko bila ya kumwaga.

Huu ni mfuko mdogo wa nailoni, unaotumika kuhifadhia mbegu ya kabeji ili kuweza kuuzwa kwa wakulima. Imerembwa kwa picha nzuri ya kabeji, hivyo mkulima anapofika ni rahisi kuchagua na kutambua mbegu anayohitaji.

Hawa ni wakulima ambao wameshikilia vifungashio vya mbegu wakipanda mbegu hiyo katika vitalu vyao, eneo hili limezungukwa na uzio mzuri wa maua ambayo yamekatiwakatiwa vizuri.

Mbegu bora ndio ile inayopandwa shambani hutoa mche uliokuwa mzuri na baadae hupitishwa mipira myeusi ili kuweza kudondosha matone ya maji katika mche huo na baadae kuweza kuuwezesha kukua vizuri na mkulima kuweza kuvuna.

Hili ni duka wanalouza mbegu za aina tofautitofauti zinazomuhakikishia mkulima kupata mazao bora na mengi. Kuna muuzaji ambaye yupo ndani ya duka hilo hivyo mteja anapofika ni rahisi kupata mbegu anayoitaka.

Hizi ni mbegu za nafaka za aina mbalimbali, zipo dukani zinauzwa, zimepakiwa katika mifuko maalumu ya karatasi. Na zingine zimewekwa katika vyombo maalumu vya plastiki, vinavyoonekana kwa urahisi. Hivyo mteja anapofika, ni rahisi kununua na kuona vizuri.

Mbegu bora na nzuri ndiyo ile ambayo inayopandwa shambani. Mahindi haya yamepandwa kwa kufwata mistari iliyonyooka vizuri, hivyo ni ushaidi tosha kwamba mbegu iliyopandwa hapa ilikuwa bora na nzuri kwa mkulima.

Hiki ni kitalu kilichooteshwa mbegu, ambayo miche imeota na kupatikana. Kitalu hiki kimeota miche iliyokuwa bora na mizuri, yenye rangi ya kijani, imeoteshwa katika udongo mzuri wa tifutifu, hivyo hii ni mbegu bora kwa mkulima kuitumia.

Mbegu bora ndio ile inayooteshwa shambani ili kuweza kupatikana miche. Shamba hili la mipilipili imepandwa vizuri kwa kufuata mistari minyoofu iliyonyooka, hivyo kuna mipira inayodondosha matone ya maji kwenye kila shina la mipilipili hiyo.

Hili ni shamba kubwa linalootesha mbegu katika udongo ambao umeshikiliwa na vifuniko vyeusi ili kuweza kupata miche itakayomsaidia mkulima kwenda kupandikiza katika shamba lake na hatimaye kupata mavuno.

Hivi ni vitalu vya miche iliyoota baada ya kupandwa mbegu za aina tofautitofauti. Eneo hili limezungushiwa maturubai meupe, inayowezesha mwanga mchache wa jua kupenya ndani na kutokumruhusu mdudu wa aina yoyote kuingia ndani.

Hiki ni kitaru chenye udongo ambacho kimepandwa mbegu na miche hiyo imeshaota. Uotaji wa miche hii unaashiria kuwa mbegu hiyo ni nzuri na bora. Kuna mpira uliotobolewa yani unadondosha matone ya maji ili kuweza kurahisisha mbegu iliyopandwa hapa kuweza kustawi vizuri.

Hili ni shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mbegu, hivyo mbegu hiyo imeota. Katika matuta hayo kuna mipira iliyopita ambayo inadondosha matone ya maji ili kuwezesha mbegu iliyopandwa kutoa miche iliyokuwa bora na mizuri.

Mbegu nzuri inapopandwa shambani, hutoa miche iliyokuwa bora na mizuri na hatimaye mkulima upitisha mfumo maalumu, wa umwagiliaji ilikuwezesha kwenye kila shina la mche huo, ku dondosha tone la maji ili iweze kukua vizuri.

Hivi ni vifungashio vya rangi ya kijani ambavyo ndani yake kuna mbegu zimehifadhiwa, mbegu hizi za kabeji zinamuwezesha mkulima kuipanda shambani, na kupata miche bora na hatimaye kuvuna mazao.

Hivi ni vikopo vidogovidogo vilivyojazwa udongo, ambavyo vimeoteshwa mbegu na mbegu hio imeshaota. Hivyo ni ishara tosha kwa mkulima kwamba mbegu aliyoipanda hapa ni nzuri na ipo tayari kwa ajili ya kwenda kuitumia shambani.

Huu ni mfuko maalumu unaotumika kuhifadhia mbegu, umepambwa kwa picha maalumu inayoonesha mmea wa mbegu hiyo inavyoota. Na pia kuna maelekezo mengine ya namna sahihi ya kutumia mbegu hiyo, na tarehe iliyotengenezwa pamoja na tarehe ambayo mbegu hiyo inaweza kuharibika.

Daktari wa mifugo hufuga mbwa katika vibanda vidogo vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao pamoja na bati, vinavyo weza kuhamishika. Vibanda hivyo, kuna sehemu vinavyomuwezesha mbwa huyu uweza kuitumia kwa ajili ya kula chakula.

Madaktari wa mifugo, hutumia vibanda vidogo vinavyoweza kuhamishika vyenye wavu, ili kuweza kufugia wanyama wadogo aina ya paka pamoja na mbwa. Ndani yake, wanyama hawa wanakuwa na uwezo wa kupata maji pamoja na chakula, kutumia vibakuli vyenye rangi nyeupe.

Madaktari wa mifugo, hufuga na kuwahifadhi wanyama wadogo, wakiwemo mbwa na paka, katika mabanda madogo yaliyo kuwa wazi, ili iwe rahisi kuwapatia matibabu kwa usahihi.

Hawa ni madaktari wa mifugo waliovalia mavazi maalumu, wakimuosha mbwa mweupe katika jakuzi ili kuweza kumsafisha na kumtoa uchafu wote uliomgandia katika mwili wake.

Madaktari wa mifugo huwahifadhi wanyama aina ya mbwa, katika vibanda vilivyokua vidogo, ambavyo vimefungiwa vizuri. Hivyo kuwawezesha wanyama hawa kukaa vizuri bila kuingiliwa na watu wengine.

Daktari wa mifugo hufuga mbwa wa aina tofautitofauti wenye rangi nzuri za kuvutia zikiwemo nyeusi, nyeupe pamoja na rangi mchanganyiko. Mbwa hao hukaa ama hucheza katika maeneo yenye nyasi fupi.

Madaktari wa mifugo hutumia vibanda vidogo vidogo, vilivyotengenezwa kwa mali ghafi ya mbao pamoja na bati kuweza kufugia wanyama wadogo wadogo wakiwemo mbwa pamoja na paka au hata kuku, vibanda hivyo hupakwa rangi tofauti tofauti ikiwemo kijani au hata rangi zingine.

Daktari wa mifugo hutumia vibanda vidogo vidogo, vilivyotengenezwa kwa malighafi ya bati pamoja na mbao, vinavyoweza kuhamishika ili kuweza kufugia wanyama pamoja na ndege. Kuna vibakuli vinavyotumika kuwawekea chakula wanyama hao.

Madaktari wa mifugo hutumia vibanda vidogo vidogo vilivotengenezwa kwa malighafi ya mbao pamoja na bati zinazoweza kuhamishika ili kuweza kufugia wanyama pamoja na ndege. Vibanda hivi ni vizuri kwa kuwa vinamuwezesha mnyama anayefugwa kukaa mwenyewe.

Twiga ni mnyama wa porini, yupo katika mazingira yake ya asili. Kuna mtalii ambaye amemshika twiga huyo katika kichwa chake, hivyo sehemu hii ni nzuri sana kwa ajili ya watalii kuja na kuweza kupiga nao picha twiga hawa.

Twiga ndio mnyama mrefu kuliko wote porini; katika eneo hili ambalo twiga hawa wapo, limezungukwa na miti mirefu, nyasi fupi, pamoja na vichaka na msitu uliokuwa mkubwa.

Huyu ni faru, ni mnyama wa porini, yupo katika mazingira yake ya asili, dimbwi kubwa la maji lililozungukwa kwa nyasi fupi na ndefu. Hali kadhalika pembeni mwa dimbwi hilo, kuna barabara inayowawezesha watu au watalii kupita.

Ndege huyu mzuri wa porini mwenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na miguu mirefu. Yupo katika mazingira ya nyasi fupi na msitu mkubwa kwa nyuma, hivyo huyu ni ndege wa porini asiye fugwa.

Huyu ni ndege wa porini, amesimama katika kipande cha mti huku macho yake wazi yakiangaza. Yupo katika mazingira yake ya asili, hivyo sehemu hizi ni nzuri sana kwa ajili ya watalii kuja kufanya matembezi.

Tembo ni mnyama wa porini, yupo katika mazingira yake, ameekewa majani ambayo anakula kwa kutumia mkonga wake, pia kuna watu waliokaa kwa mbali wakimtazama na kumwangalia hivyo hii ni sehemu ya utalii.